Nguzo kubwa za umeme wa juu zikisambaza umeme. Zimesimama juu ya mlima au vilima vilivyofunikwa na miti na vichaka. Wingu jeupe na anga ya buluu inaonekana juu. Nguzo hizo zinaonyesha miundombinu muhimu ya usambazaji wa umeme.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme, chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi za umeme. Kinaonekana chini ya anga la blue ,lililo wazi na mawingu meupe. Hii inashiria miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa umeme.

Nguzo kubwa ya chuma ya kupitisha umeme wa juu, ikiwa imesimama wima ya anga la buluu lililojaa mawingu meupe. Nguzo hio ina miundo ya chuma iliyounganishwa na baadhi ya sehemu zake zinaonekana kuwa na rangi nyekundu au zambarau. Waya za umeme zinaning'inia kutoka kwenye nguzo hio.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme labda umeme wa maji au kituo cha umeme uliojengwa karibu na bwawa au hifadhi ya maji. Kuna miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme zinazoachilia kituo cha kugeuza umeme. Mazingira yanazugukwa na milima mikavu yenye miti michache.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu, ikiwa imesimama imara thidhi ya anga la bluu lisilo na mawingu. Nguzo ina miundo tata ya chuma na nyaya nyingi za umeme, zinazopita juu. Chini yake, nguzo nyingine dogo inaonekana kwa mbali, ikionyesha mtandao mpana wa usambazaji umeme.

Kituo cha kusambaza umeme kama inavyoonyeshwa na bendera yenye nembo ya Kenya Power zilizosimama wima. Kituo hicho kina nguzo za chuma zinazobeba nyaya na vifaa vya umeme na kimezungukwa na ua wa zege na waya zenye ncha kali kwa usalama.

Transformer ya ume ikiwa imewekwa juu ya nguzo mbili za mbao. Kuna nyaya za umeme zinazoelekea kwenye transformer na kutoka hapo. Chini ya transformer kuna mamngo mawili yanayoashiria hatari ya umeme. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na anga lenye mawingu.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi ulioko katika mandhari ya milima. Moshi au mvuke unatoka kwenye majengo kuashiria uzalishaji wa umeme. Ni mfano wa miundo mbinu muhimu ya serikali kwa nishati.

Mfumo mkubwa wa mabomba ya zege yaliyowekwa kwenye mtaro mrefu na mpana uliotengenezwa ardhini. Hii inaashiria mradi mkubwa wa miundombinu ya maji au maji taka labda sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za mazingira na rasilimali ya mjini.

Wanyama aina ya punda milia kadhaa wakinywa maji. Nyuma yao tunaona mandhari yenye nyasi ndefu inaonekana ni kama wako porini.

Twiga mdogo mchanga akiwa amesimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka akionyesha uzuri na utulivu wa wanyama pori wa kenya hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori.

Ngiri akiwa amelala chini labda katika mazingira ya hifadhi ya wanyama pori. Ngozi yake ina mikunjo na manyoya, ikionyesha umri au hali yake ya kawaida. Jua linaonekana likimwangazia likisisitiza maisha ya wanyamapori na umuhimu wa uhifadhi wa viumbe hivi hapa nchini.

Mto unaoonekana kuwa na uchafu mwingi ukitiririka kupitia eneo lenye mimea na uchafu kando kando. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kijivu nyeusi na yana uchafu unaolea. Kwenye kinga za mto kuna ardhi iliyokauka na mimea mingi pamoja na taktaka zilizotapakaa. Nyuma mto kuna majengo ya makaazi na miundo mingine.

Kifaru wawili wakila nyasi katika eneo la wazi huku nyuma yao kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu na anga la mawingu. Inaashiria uwepo wa wanyama pori karibu na makazi ya binadamu au hifadhi iliyo karibu na jiji.

Eneo la makazi duni au soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna uchafu mwingi na mabomba ya maji yaliyo tapakaa chini. Barabara inaonekana kuwa chafu na yenye matope na kuna watu wengi wakitembea na vibanda vya biashara. Mazingira haya yanaashiria changamoto za usafi na miundo mbinu.

Vifaru watatu wakitembea kwa mstari moja kwenye njia ya udongo katika eneo la wazi la savana. Nyuma yao kuna vichaka na nyasi kavu kuashiria mazingira ya asili kama hifadhi ya wanyamapori au mbuga ya taifa. Anga linaonekana kuwa wazi.

Mabomba makubwa mawili ya rangi ya buluu yaliyowekwa juu ya daraja ndogo au mhimili wa saruji. Chini ya mabomba hayo kuna mfereji au dimbwi lililojaa maji yenye rangi ya kijani buluu. Inaonekana kuwa mfumo wa usambazaji maji au umwagiliaji. Mazingira yanayoizunguka yana anga ya udongo na anga ina mawingu hafifu.

Mbuni jike au binti mwana akiwa amelala kwenye kiota chake akitaga au akichunga mayai yake mengi meupe. Yuko katikati ya eneo lenye nyasi kavu na vichaka kikiwakilisha mazingira ya asili na uhifadhi wa wanyamapori.

Kundi la wanawake na watoto, wengi wao wakiwa wamebeba watoto wachanga migongoni mwao wakiwa wamepanga foleni. Wanaonekana wamesimama nje, labda wakisubiri huduma fulani, misaada au chanjo. Wengi wao wamevalia nguo za kawaida na vitambaa vichwani.

Jengo la saruji ambalo linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usimamizi wa taka au mradi wa uhifadhi wa mazingira. Iko katika eneo lenye ardhi iliyo chimbwa na nyasi kwa mbali. Hii inaashiria maendeleo ya miundo mbinu ya serikali kwa ajili ya usimamizi wa mazingira.

Mwanaume aliyeketi kwenye mkokoteni, uliojaa madumu mengi ya maji, yenye rangi tofauti kama vile manjano, bluu na kijivu. Anaonekana akipumzika au akisubiri wateja, huku kukiwa na mandhari ya nje nyuma. Hii inaashiria biashara ya usambazaji maji, ambayo ni huduma muhimu katika maeneo mengi, hasa Nairobi.

Hili ni eneo kubwa ya kijani kibichi lililojaa miti mikubwa yenye majani mengi. Nyasi fupi zimetandika ardhi. Na katikati ya picha kuna benji ndogo la mbao lenye meza. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu na la asili, labda bustani.

Tembo wawili wachanga wa Kiafrika, mmoja wao akitumia mkonga wake kunywa maji kutoka kwenye pipa la bluu. Rangi yao ya udongo inaweza kuashiria kuwa wametoka kuoga matope au wametoka katika eneo lenye udongo mwekundu. Kwa nyuma, kundi la watu labda watalii au walezi, wanaonekana wakiangalia tembo hao.

Wafanyikazi kadhaa wakiwa ndani ya mtaro mrefu na mpana uliokuwa umefukuliwa. Chini ya mtaro kuna zege au lami mpya. Wafanyikazi wanaonekana wakishughulikia ujenzi wa miundo mbinu. Mifumo kama vile mifereji ya maji au bomba kubwa la maji taka. Vifaa vya ujenzi na udongo uliotolewa vinaonekana pembeni ya mtaro.

Wanaume wawili wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa kando ya mto au mkondo wa maji. Mwanaume mmoja amevaa shati lenye miraba na jeansi huku mwengine amevaa koti ya rangi ya machungwa na ana barakoa nyekundu usoni. Wote wanashikilia mifuko mikubwa yenye taka.

Mazingira yaliyojaa uchafu na taka kando ya mkondo wa maji unaonekana mchafu sana. Majengo yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi yanaonekana upande wa kulia kuashiria makazi duni au mtaa wa mabanda. Watu wachache waona wamesimama karibu na majengo hayo na kuna mbuzi na kuku wanaozunguka katika eneo hilo lenye uchafu.

Mto mpana uliotulia wenye miti mingi na mimea ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe meupe na linatoa mwanga mzuri. Hii inaweza kuwa Mzima Springs au sehemu ya hifadhi ya kitaifa ya Tsavo Magharibi.

Impala dume lenye pembe ndefu likitembea kwenye ardhi ya vumbi pengine katika hifadhi ya wanyamapori. Nyuma kuna taswira isiyo wazi ya majengo ya jiji ikionyesha ukaribu wa wanyamapori na makazi ya binadamu. Hii inasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na wanyamapori.

Sanamu tatu za shamba za wanajeshi au mashujaa zilizovalia mavazi ya kijeshi ya zamani zikiwa zimesimama nje ya jengo la kifahari. Hizi sanamu zinaezakua kumbukumbu ya kihistoria au heshima kwa watu mashuhuri. Zikionyesha umuhimu wa urithi wa kitamaduni.

Daraja refu la reli likipita juu ya Nyika pana likionyesha mazingira asilia. Daraja hili lina nguzo nyingi za zege zinazolishikilia na lina reli juu yake iliyolindwa na kizuizi cha chuma. Anga linaonekana wazi na jua likionyesha mandhari tulivu na ya kuvutia.

Kundi la vijana, wengine wakiwa wameshika vifaa vya usafi kama sebitu na fagio, wakiongozwa na mtu mzima mmoja. Wako nje karibu na jengo lenye bango, inaonekana wanajiandaa au wamefanya shughuli ya usafi wa mazingira au uhifadhi wa raslimali asilia. Wote wanaonekana makini na tayari kutekeleza kazi.

Pundamilia mmoja akiwa akisimama katikati ya vichaka na nyasi kavu. Mwili wake mweusi na mweupe unaonekana wazi. Huku kichwa chake kikiwa kimeelekea mbele na macho yake yakitazama moja kwa moja kwenye kamera. Mandhari ya nyuma inaoneka kuwa nyasi ndefu na miti .Kuashiria mazingira ya wanyama pori au bunga la wanyama.

Eneo ya kutibu maji ya Kabete. Inaonekana kuwa ni majengo meupe na paa la bluu na mabomba makubwa ya bluu yanayopita nje. Kuna mimea na miti iliyopandwa vizuri kando ya mabomba na barabara ndogo ya kuingilia. Inaonyesha sehemu ya kituo cha usambazaji wa maji.

Lori ndogo lililolemewa na mifuko mikubwa iliyojaa chupa za plastiki tupu. Mifuko hiyo imejaa kiasi kwamba baadhi ya chupa zinamwagika kutoka upande wa kulia wa lori. Wanaume wawili wamepanda juu ya mizigo huo mkubwa wakionekana wakishughulikia au kusimamia upakiaji. Hii inaashiria shughuli za kukusanya na mchakato plastiki kwa ajili ya usimamizi wa taka.

Makazi duni yenye nyumba nyingi zilizojengwa karibu karibu nyingi zikiwa na paa ya mabati yaliyochakaa na kutu. Nyumba zimeenea kwenye mteremko wa kilima na miti mingi inaonekana nyuma. Inaonyesha eneo lenye msongamano wa watu na hali duni ya makazi.

Mazingira ya shida au makaazi yasiyo rasmi ambapo mtu amelala chini katikati ya takataka nyingi na vifusi vya ujenzi. Nyuma kuna makaazi yaliyojengwa kwa mabati na vitu vingine, ikionyesha changamoto za mazingira na kijamiii huko Nairobi.

Kundi la watu, wanaonekana kuwa wafanyakazi wa kusafisha mazingira wakiwa wamevalia vesti za usalama za rangi ya kijani kibichi. Wanasafisha mto au mfereji uliochafuliwa sana na taka, na takataka mbalimbali. Maji yanaonekana meusi na kuna miundo ya takataka kando.

Wanawake kadhaa, wakichota maji kutoka kwenye mto au mkondo wa maji wenye matope. Wanaonekana wamekusanyika kando ya maji na kuna madumu makubwa ya manjano yaliyopangwa, yakionyesha kuwa wanajaza maji yao kwa matumizi ya nyumbani. Hii inaweza kuashiria changamoto ya upatikanaji wa maji safi.

Mnyama amefanana na nguruwe mwitu au nyati mdogo akiwa ameinamisha kichwa na kula nyasi mavu ndani ya uzio wa wavu. Mnyama huyu ana manyoya meusi au kahawia iliyokolea, yuko ndani ya uzio wa wavu ambao unaonekana kumzunguka na kuzuia harakati zake humu.

Punda milia wakilisha kwenye nyasi katika eneo pana la wazi. Kuna njia ya udongo inayopita katikati ya mandhari. Kwa mbali, kuna majengo marefu ya jiji yanayoonyesha tofauti kati ya wanyama pori na maendeleo ya mji. Anga lina mawingu meupe meupe.

Eneo kubwa la dampo lililo wazi yenye mirundo mikubwa ya takataka na uchafu. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakifanya kazi katikati ya takataka hizo na baadhi ya mashine za ujenzi zinaonekana kwa mbali labda zikitumika kurudika takataka. Eneo hilo linaonekana kuwa chafu na lenye harufu mbaya.

Kifaru wawili katika mazingira ya kijani kibichi. Kifaru mmoja mkubwa amesimama katikati akitazama chini huku mwingine akionekana kulala chini na sehemu ya kichwa chake tu ndio inaonekana upande wa kulia wa chini. Nyuma yao, kuna miti mingi na mimea na uzio wa chuma unaonekana upande wa kushoto. Inaonekana kuwa katika mbuga ya wanyama au hifadhi.

Hilini kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi, zinazofanana na zile zinazotumiwa na wafanyakazi wa mazingira, wakipanda miti au miche mingi katika eneo lenye udongo usio na mimea mingi. Wengi wao wameinama na wanaonekana wakishughulika na mimea midogo na udongo, wakionyesha shughuli ya upandaji miti.

Simba jike akifungua mdomo wake mkubwa akionyesha meno yake makali na ulimi wake. Anaonekana akipiga miayo au pengine akitoa onyo. Manyoya yake yana rangi ya kahawia na kuna macho yake makali. Hii inatoa taswira ya nguvu na ukali wa simba .

Mandhari ya kipekee ambapo wanyamapori wanapatikana karibu na jiji. Mbele kuna nyika kavu yenye miti michache au kundi la nyumbu wakilisha. Nyuma yao minara mirefu ya jiji la kisasa inaonekana ikisimama juu ya anga.

Mazingira ya makazi duni, pengine katika mtaa wa mabanda, chini ya anga lenye mawingu. Katikati kuna msichana mdogo amevaa nguo ya shule, yenye rangi ya kijivu, akitembea kando na njia chafu yenye maji na uchafu. Karibu naye kuna bata na vifaranga vichache. Nyuma ya msichana upande wa kushoto, kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi.

Kundi la watu, wengi wao wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayoonekana kuwa ya kimasaai. Kuna pia mtu mmoja ambaye anaweza kuwa mgeni, akiwa amevaa mavazi ya kisasa na miwani. Amesimama katikati ya kundi hilo. Nyuma yao kuna nyumba tha kitamaduni na miti, chini ya anga la mawingu. Hii inaezakuwa sehemu ya masai village experience

Mamba wawili wakubwa wanaonekana wakiwa wamelala au wakipumzika karibu na maji au eneo lenye mawe. Mamba mmoja yuko mbele, akionyesha uso wake, na mwingine yuko nyuma, akionekana amelala kando yake. Wote wawili wanangozi la kijivu kahawia, lenye magamba. Kuna mawe meusi na ardhi lenye nyasi nyuma yao. Mbele yao, kuna kizuizi cha saruji.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia vesti za usalama za rangi ya kijani kibichi wakiwa wamesimama ndani na kando ya mkondo wa maji unaoonekana kuwa mchafu na wenye takataka . Kuna mtu mmoja anayepiga picha na msitu au vichaka vime zunguka mkondo wa maji.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiwa wameelekeana. Kwa mbali mandhari ya jiji lenye majengo marefu inaonekana wazi chini ya anga lenye ukungu kidogo. Hii inaashiria mchanganyiko wa wanyama pori na maendeleo ya miji, labda katika hifadhi ya taifa ya Nairobi kutokana na jiji linalofanana na Nairobi nyuma.

Soko lenye mazao mengi. Kuna mirundo ya viazi, viazi vikuu, nyanya na vitunguu. Mwanaume mmoja amesimama karibu na rundo la viazi vikuu. Kuna wafanyabiashara wengine na wateja.

Msongamano wa magari na pikipiki mjini, ikiwemo matatu za Moana zinazotoa huduma za usafiri wa umma. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi, ikiakisi maisha ya mijini yenye haraka na mahitaji makubwa ya usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi ya abiria, pikipiki, na watembea kwa miguu. Majengo marefu yenye mabango ya matangazo ya Tecno, yanaonekana nyuma, yakionyesha maisha ya jiji yenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shuguli nyingi jijini ikiwa na magari yakitembea pande zote mbili. Katikati ya barabara kuna ishara kubwa ya kijani kibichi inayoonyesha mwelekeo wa Juja road , ngara na thika road A2 . Upande wa kulia la barabara kuna gari la polisi la rangi ya bluu na nyeupe likiwa na taa za dharura juu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuna jengo na miti kwa nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawimgu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa matatu zenye rangi na michoro mbali mbali zikionekana kusubiri abiria au zikipita. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo marefu yanaonekana nyuma chini ya anga la bluu.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi, ikiangazia magari ya usafiri wa uma hasaa matatu. Matatu hizi zina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na njano. Watu mbalimali wanaonekana wakitembea karibu na matatu hiyo wengine wakiwa wamevalia barakoa. Nyuma ya magari kuna majengo ya mjini yenye maduka na bishara mbalimbali.

Mandhari ya mji wenye shughuli nyingi ikiangazia basi la abiria lenye rangi nyeusi na mistari ya zambarau. Basi hilo linaonekana limeegeshwa kwenye kituo au barabarani na lina watu wengi wakiingia au kutoka. Watu wengi wanaonekana wamesimama karibu na basi, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya chungwa. Kuna mmoja wa kiume katikati ya picha amevalia la rangi ya divai na anaonekana akitabasamu.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yaliyopaki na trafiki inayosonga kuna ishara ya barabarani inayokataza kugeuza na taa trafiki zilizo nyekundu. Watu wanatembea kando ya barabara na kuna miti mirefu yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya mjini.

Barabara yenye magari na madaraja ya juu ya watembea kwa minguu. Matatu jingine ya rangi ya chungwa linaonekana mbele, na gari la bolt lipo upande wa kulia. Kwa mbali, kuna mabango yenye nembo mbalimbali. Mandhari inaonyesha shughuli za usafiri wa umma na miundombinu ya barabara katika jiji. Linaonekana kama Nairobi.

Matatu mbili zikiwa zimepakwa rangi za kuvutia, zikiegeshwa barabarani. Mwanaume mmoja amesimama karibu na matatu ya mbele. Nyuma yao kuna jengo lenye bango la Maximum Miracle Center. Linaashiria shughuli za usafiri wa uma jijini Nairobi, ambapo matatu ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku.

Eneo la usafiri wa umma, labda kituo cha mabasi au maegesho ya matatu ambapo kuna mabasi mawili yaliyopakwa rangi angavu, moja ya zambarau na zingine ya kijani na manjano. Watu kadhaa wanaonekana karibu na mabasi hayo, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakielekeza, ikionyesha harakati na shughuli za kawaida za abiria.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji ikiwa na magari mengi yaliyosimama au yakitembea polepole. Kuna watu wengi wakitembea kwenye barabara za kando na wengine wakiwa katikati ya barabara. Mabasi madogo na magari ya kibinafsi yanaonekana na baadhi ya matatu yanaonekana kuwa na maandishi. Pia kuna mabango ya biashara kando ya barabara na majengo marefu yanayoonekana nyuma.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Katikati ya picha kuna matatu nyeupe iliyoandikwa MoloLine na juu kuna namba za simu. Abiria wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye ya matatu. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya matatu, akiwa amevaa nguo ya buluu na amebeba begi za kijani kibichi. Upande wa kando, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye kibanda cha muuzaji.

Sehemu ya treni nyeupe, nyekundu na ya machungwa ikiwa imepitia nyuma ya ua na waya wenye matundu. Juu ya treni, kwa mbali, kuna daraja la chuma la buluu linaloonekana kuvuka reli. Chini ya treni kuna nyasi na ardhi. Inaonekana ni eneo la reli au kituo cha treni.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari, ikiwa na magari yakitembea pande zote mbili. Kuna daraja la chuma lenye rangi ya njano linalopita juu ya barabara, ambalo pengine ni daraja la watembea kwa miguu. Kwenye ukingo wa barabara, kuna nyasi ndefu na vichaka. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Kwa mbali, kuna miti na majengo machache yanayoonekana.

Shughuli za barabarani jijini, labda Nairobi, kuna magari mengi ikiwemo malori ya ujenzi na barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu. Watu wachache wanaonekana wakitembea na baadhi yao wamevalia nguo za usalama labda wakisimamia trafiki. Kuna majengo yanayoendelea kujengwa nyuma.

Basi dogo la abiria au matatu lililopakwa rangi ya zambarau na pinki likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kwenye upande wa kulia wa basi kuna bango lenye maelezo ya njia na vituo. Jua linaonekana kuangaza sana na kuna tafakari ya mawingu kwenye kioo cha mbele cha basi.

Matatu ya rangi ya zambarau na manjano ikiwa imepaki kando ya barabara yenye magari mengine na majengo marefu nyuma. Mbele ya matatu kuna wanaume wawili, mmoja amevalia kofia ya bluu na shati jeupe na mwingine amevalia koti la manjano ya kung'aa na suruali ya bluu, akionekana kama konda au msimamizi wa matatu akishikilia fimbo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Treni ya abiria ikiwa imepaki kenye reli. Treni hiyo ina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na zambarau. Chini ya treni, kuna nyasi kidogo zilizokauka. Anga linaonekana kuwa jeupe labda kutokana na mwanga mkali wa jua. Hii inaonyesha sehemu ya mfumo wa usafiri wa reli katika jiji la Nairobi.

Sehemu ya nyuma ya basi la bluu la usafiri wa uma. Basi limeegeshwa kwenye barabara yenye shughuli, na watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu nalo au wakisubiri usafiri. Pia kuna mabango ya njia na orodha na nauli karibu na basi.

Treni nyeupe na zambarau ikiwa imesimama kwenye reli, inaoenekana kupitia uzio wa waya wa chuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na majengo inaonekana kama treni ya abiria, labda inasubiri abiria.

Basi la abiria ambalo lina rangi ya kijani na njano na lina namba ya usajili. Inaonekana liko barabarani na kuna basi jingine nyuma yake likionyesha shughuli za usafiri wa umma katika mji wa Nairobi.

Hii ni eneo la mitaani lenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi, ambapo kuna basi dogo lenye maandishi TEAM PETITION PROMINENT . Mbele yake, basi hili linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanatembea au wamesimama karibu na basi hilo. Upande wa kulia, kuna bango linaloonyesha bei za bidhaa labda chai au vinywaji vingine.

Barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mijini, upande wa kulia kuna basi la manjano na buluu lililoelekea mbele, likifuatwa na magari mengine na mabasi yaliyosimama kwenye foleni, labda kwenye kituo cha basi au kwa sababu ya msongomano wa magari. Kuna watu wengi wamesimama kando ya barabara wengine wakingojea mabasi na wengine wakitembea.

Barabara kuu ambayo ina alama zinazoashiria maeneo kama Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret na Nakuru. Kuna magari yakitembea kwenye barabara hiyo yenye njia nyingi. Juu ya barabara kuna bango kubwa la kuongoza magari ikionyesha mwelekeo wa umbali wa miji mbalimbali. Pia kuna alama za trafiki na miti kando ya barabara.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hilo lina rangi ya machungwa, buluu na nyeupe na linaweza kuwa linashusha au kuokota abiria, kwani mlango wake uko wazi na kuna watu wanaotembea karibu nalo. Nyuma ya basi kuna majengo na mabango ya biashara.

Eneo lenye shughuli nyinyi, labda kituo cha mabasi. Kuna gari dogo la abiria, huenda ni mitatu, limezunguka na watu. Majengo yenye mabango na biashara nyingine yanaonekana nyuma. Inaonekana kama sehemu yenye huduma za usafiri wa uma.

Basi la abiria lenye rangi ya buluu na kijivu likipiga moshi mweusi likiwa barabarani. Kuna abiria ndani na inaonekana kama ni sehemu ya usafiri wa uma labda matatu. Pia kuna watu na pikipiki. Anga linaonekana kuwa na jua kali.

Eneo la maegesho ya magari ya abiria, hasa matatu, kwenye barabara yenye maji, ikionyesha labda ilinyesha mvua hivi karibuni. Kuna matatu kadhaa yaliyopaki, mengi yakiwa na rangi meupe na mistari ya rangi tofauti. Baadhi ya watu wanaonekana wamesimama karibu na magari hayo.

Matatu yenye mapambo na rangi nyingi likiwa limeegeshwa barabarani. Mlango wa abiria uko wazi na baadhi ya abiria wanaonekana ndani. Bango lililoandikwa Sony Classic Sacco na majina ya vituo kama Kiambu linaonekana likiashiria njia ya usafiri.

Aina ya basi la abiria ambalo limepakwa rangi angavu na limepambwa kwa michoro ya kuvutia; ikiwemo picha kubwa ya mwanamke. Rangi za bluu na michoro ya grafiti hufanya basi hili lionekana tofauti. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi, na magari mengine pamoja na majengo marefu yanayoonekana kwa nyuma, vikionyesha mazingira ya jiji.

Enaeo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma likionekana kuwa kituo cha mabasi au matatu katikati kuna basi ndogo jeupe lenye maandishi Kmo Sacco kuna watu wengi wakiingia au kutoka kwenye matatu hiyo na pia kunawatu wengine wamesimama karibu mabasi mengine ya bluu yanaonekana kwa nyuma mazingira yanaonyesha barabara chafu na majengo ya mjini.

Barabara pana yenye magari kadhaa yakiendeshwa. Upande wa kushoto wa barabara kuna daraja la kijani kibichi linalovuka barabara. Kuna basi la rangi ya njano na nyeusi upande wa kulia wa picha na lori jeupe mbele yake. Mawingu meusi yanaonekna angani kuashiria hali ya hewa yenye mawimbi.

Hii ni eneo la usafiri wa umma. Kuna bango kubwa jeupe na chini yake kuna orodha ya maeneo mengi, yanayoonekana kwa njia ya basi. Watu kadhaa wanaonekana, baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na mabasi. Nyuma kuna mti mkubwa na bango lingine.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi kukiwa na watu wengi, magari na maafisa wa trafiki. Kuna majengo marefu, sanamu kubwa na bango lenye saa. Inaonekana kama makutano ya barabara au eneo la biashara lenye msongamano wa watu na magari.

Gari ndogo la abiria likiwa limeegeshwa barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi. Kuna watu kadhaa wakiingia au kidogo kwenye gari na pia abiria wengine wamesimama karibu. Mabasi mengine ya usafiri wa umma na majengo yanaonekana kwa nyuma.

Mwonekano wa angani wa dimbwi dogo la maji au ziwa. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya buluu kijani kibichi. Dimbwi limezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na nyasi ndefu. Upande wa kulia wa picha, kuna shamba linalolimwa au eneo la mimea iliyopangwa kwa mistari na barabara dogo ya udongo inapita kando yake.

Rundo kubwa la mabomba yenye rangi ya kijivu yakiwa yamepangwa juu ya kila moja. Mabomba yana ukubwa sawa na yanaonekana kuwa mapya tayari kwa matumizi . Inaashiria vifaa vya ujenzi, hasaa kwa ajili ya mfumo wa usambazaji wa maji au usimamizi wa taka.

Mabomba mengi marefu, meusi yaliyolala chini kwenye udongo. Mabomba yanaonekana kuwa mapya na yamepangwa kwa ajili ya matumizi, labda katika mradi wa ujenzi au miundombinu kama vile mifumo ya taka. Sehemu ya miguu ya mtu inaonekana upande wa kushoto, ikionyesha uwepo wa wafanyikazi au watu karibu na mabomba hayo.

Hizi ni shughuli nzito za ujenzi au matengenezo karibu na reli. Kipaumbele kimewekwa kwenye bomba kubwa la chuma lililokuwa limening'inia kutoka kwa kreni kubwa ya njano, ambayo inaonekana kuwa na jukumu la kusongezwa au kuweka bomba hilo. Wafanyakazi kadhaa waliovalia mavazi ya usalama ya rangi ya chungwa na kofia ngumu za usalama wanaonekana wakiwa karibu na kreni na bomba.

Tanki la maji ya chuma lililokuwa limetumiwa kwa muda mrefu likiwa limebebwa kwenye trela yenye gurudumu moja au mawili upande. Tanki hilo linaonekana kuwa na kutu na lina kishikio au mfuniko juu, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na nyuma kuna shamba au mashamba yenye mimea midogo na uzio wa waya. Inaonekana kama kifaa cha kusafirisha maji kwa ajili ya mifugo au kilimo katika eneo la mashambani.

Duka la kuhusa maji safi na bidhaa za barafu, labda mahali pa kujazia maji. Kuna mapango yanayoonyesha huduma ya maji yaliyotakaswa mapicha za barafu ya maziwa na barafu fimbo duka linaonekana kutoa hudumu muhimu za vinywaji baridi na maji safi nairobi.

Mabomba makubwa ya rangi ya bluu yaliyo wekwa chini, yanayo tumika kusafirisha maji au kushughulikia maji taka. Mabomba hayo yamelala kwenye udongo wenye matope kuashiria mradi wa ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu ya maji.

Hili ni bomba la maji la chuma likitiririsha maji, labda kutoka kwa kisima au chanzo cha maji cha uma, bomba hilo limefungwa kwenye ukuta unao onekana kuwa na ukundu au ukutu. Kuna bomba jingine nyuma yake, likionyesha kuwa kuna vyanzo vingi vya maji. Picha inatoa hisia ya maji safi na yanayo tiririka labda katika eneo la vijijini au la kihistoria.

Mabomba mengi meusi marefu yaliyo lala chini eneo la udongo ilionekana tayari kwa ajili ya mradi wa ujenzi hau usambazaji wa maji. nyuma ya mabomba kuna majengo ya makazi na miti na anga inaonekana wazi inaashiria shughuli ya maendeleo ya miundo mbinu.

Eneo la udongo lililokauka na lenye matope yaliyotapakaa, yakionyesha tatizo la usimamizi wa taka na maji taka. Upande wa kushoto kuna bomba la maji lililopasuka likivuja maji machafu na chini ya bomba kuna maji meusi yaliyotuama yenye taka, huku kukiwa na mianya midogo iliyoumbwa na mtiririko wa maji. Nyuma kuna jengo lililofunikwa kwa mabati na pikipiki na kulia kuna watu wawili wakitembea.

Hili ni bomba la kisasa la maji lenye rangi ya fedha, likiwa limetengenezwa kwa chuma kinachong'aa. Tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye ncha ya bomba likiashiria matumizi ya maji. Bomba limewekwa kwenye sehemu nyeupe labda sinki au beseni, na nyuma yake kuna sehemu yenye rangi ya kahawia inayotoa mwonekano wa joto. Mwanga unaonekana kuwa kuakisi kwenye uso wa bomba.